Watu wazima wa jinsia tofauti wapo darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyekaa katikati yao, wamekusanyika kwa nia moja kujifunza na kuongeza maarifa hali inayothibitisha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii nzima.

Darasani mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi, ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yakithibitisha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wanatembea katika eneo lililozungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Uwazi upo wa kutosha kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine kwa watoto, ukithibitisha mazingira bora ya kujisomea.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada la rangi ya buluu na njano, ikiwa na picha ya mwanafunzi akiwa ndani ya maabara kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wanaojifunza masomo ya sayansi.

Wanafunzi wa chuo kwa jinsia tofautitofauti wamekaa vizuri katika darasa kubwa juu ya viti vyekundu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti akifundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti, wamekaa kwa utulivu darasani wakimsikiliza mwalimu kwa makini, aliyesimama mbele yao huku amevalia vazi aina ya suti, anafundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inahakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali, wameketi vizuri darasani juu ya madawati ya kijani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyevalia suti, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya elimu na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kiume na kike, wamekaa kwa utulivu juu ya madawati wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia tisheti nyeupe aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa ustadi wakiwa katika chumba maalumu cha kazi wakifanya kazi ya kupaka meza rangi huku wamesimamiwa na mwalimu wao aliyevalia koti la rangi ya bluu, wanajifunza kwa ajili ya kuongeza uwezo wao binafsi na kwa ajili ya kutumia uwezo huu kutafuta ajira itakayowasaidia.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana, wengine wakiwa wanalikagua upande wa nyuma na wengine wanatumia vifaa mbalimbali kama vile spana. Mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa ufundi stadi.

Ndani ya darasa elimu ya ufundi, kuna wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya bluu, wakitengeneza chombo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.